Mkono ulioshikilia simu mahiri yenye skrini inayong'aa. Kwenye skrini ya simu na kuenea juu yake katika mandhari ya nyuma kuna michoro mingi ya ikoni mbali mbali mbali za kiteknolojia na mawasiliano zikionyesha dhana za mtandaoni na kidijitali.

Mwanamke aliyevaa hijabu ya rangi ya kijivu na nguo za starehe, ameketi kwenye sofa ya rangi ya zambarau iliyokolea. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza ndogo ya kahawa iliyoko mbele yake. Kuna vitu mbalimbali ikiwemo misumaa michache iliyowaka, chupa ndogo ya maua meupe na rundo la vitabu au majarida.

Mandhari ya kilimo au ya kusomea inayojumuisha technology na vitabu. Hali hii inaweza kuwakilisha vyuo, shule, na maktaba zinazopatikana Kitengela. Kuna kompyuta mpakato nyeusi iliyo wazi ikiwa imewekwa upande wa kushoto. Karibu nayo upande wa kulia kuna rundo la vitabu vinne vilivyopangwa juu ya kila kimoja.

Mwanamke mchanga mwenye nywele fupi zilizopinda na nyeusi akiwa ameketi kwenye dawati akifanya kazi. Amevalia shati la rangi ya buluu iliyokolea na akichunguza karatasi kadhaa ambazo amezishika mikononi mwake. Uso wake unaonyesha umakini na utulivu.

Mke mchanga mwenye nywele zilizosukwa kwa mtindo wa rasta na kufungwa juu kichwani akiwa ameketi kwenye meza na kufanya kazi. Amevalia shati ya rangi ya chungwa juu ya tishati nyeupe. Mbele yake kuna kompyuta mpakato uliofunguka na ameshika penseli mkononi.

Mwanamke mweusi mwenye nywele fupi zilizokunja na miwani akiwa ameketi kwenye dawati na akishiriki katika mkutano wa video, anaonekana kuwa na umakini na anazungumza au anatoa mawasiliano, huku mikono yake ikiwa imeinuka kidogo akionyesha ishara fulani.

Kundi la vijana ambao ni wanafunzi au wataalamu wakishirikiana na kujifunza katika mazingira ambao ni maabara ya kompyuta au kituo cha mafunzo ya kiteknolojia. Mwanamke mmoja yuko katikati na amevalia koti ya rangi ya kahawia na miwani akitumia kompyuta ndogo kwa umakini. Anaonekana akifanya kazi fulani kwenye kompyuta yake.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika mwenye ndevu fupi na miwani akiwa ameketi kwenye meza nyeupe akitumia kompyuta mpakato nyeupe, ambaye anatabasamu na kufurahia kila anachokifanya akionyesha kuridhika au kufurahishwa na kazi yake.

Vijana watatu wakiwa wamekaa pamoja labda kwenye maktaba, chuo kikuu au sehemu ya kusomea wakitumia kompyuta kibao na vitabu. Wote wakiwa na furaha na wanatabasamu. Msichana aliye mbele upande wa kushoto anashikilia kompyuta kibao na anaonyesha kitu kwa mwenzake.

Zana ya kuchunguza na kupata taarifa za kitaaluma katika maktaba ya hospitali. Kati ya picha kuna rundo kubwa la vitabu vikubwa vinavyoonyesha maarifa. Juu ya rundo la vitabu kuna kompyuta mpakato iliyowashwa, ikionyesha kwenye skrini nyaraka na maandiko. Hii inaashiria utafiti kupitia mtandaoni.

Msichana mdogo mwenye nywele amevaa kofia za masikioni na fulana ya rangi ya aladhali. Anaonekana kushangaa na kufurahia kitu anavyokiona kwenye kifaa chake cha kielektroniki, labda kompyuta kibao ambacho ameshika mkononi mwake.

Dunia yenye dhamana za mapala kushuka dunia kuuwa watu wanne walioketi, wawili wanaume na wawili wanawake wamepangwa kwa namna ya duara kana kwamba wamekaa kwenye meza ya duara au wamekusanyika kwa ajili ya mjadala.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cheupe na anatazama skrini ya kompyuta. Anaonekana akijifunza au kufanya kazi kwenye kompyuta. Amevalia miwani yenye fremu nyekundu na ana vifaa vya sauti maskioni.

Mwanaume akiwa ameketi mbele ya kompyuta akihudhuria mkutano wa video au darasa la mtandaoni, jambo ambalo limekuwa la kawaida sana kutokana na maendeleo ya teknolojia na kasi elimu ya mbali. Mwanaume huyo anakaa mtu mzima na ana ndevu fupi na amevaa shati la buluu.

Msichana mdogo akiwa kwenye somo la mtandaoni au akiwasiliana kupitia video. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato na amevaa vipoke asauti vya rangi ya pinki. Msichana huyu anazungumza au anaeleza kitu kwani mikono yake imeinuka na vidole vimefunuliwa.

Msichana mdogo ambaye ni mwanafunzi, akiwa ameketi kwenye kiti cha rangi ya waridi mbele ya kompyuta mpakato. Amevaa shati yenye milia ya rangi mbalimbali na nywele zake zimefungwa mbili.

Mtu akitumia kompyuta ndogo na simu chache au kifaa cha kidijitali huku kukiwa na mchoro wa kidijitali na vitu mbalimbali kama vile kitabu, chati na icon ya mawasiliano zikielekea juu ya vifaa hivi .Vinaashiria dhana ya kujifunza kidijitali.

Mwenye umri wa makamo mwenye nywele fupi za kahawia na miwani ameketi kwenye meza za mbao. Amevalia shati la denim la rangi ya buluu ambaye anafanya kazi au akijifunza huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake upande wa kulia.

Mwanamke ameketi ndani ya treni akifanya kazi au wakisomea huku akifurahi. Mandhari ambayo inayopitia dirishani, amevalia koti ya rangi ya kijani kibichi na suruali ya rangi sawa akiwa amebeba mkopa mdogo ya rangi ya waridi mgongoni.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi au skrini kubwa iliyojaa fomyula za hisabati na fizikia zilizoloa kwa rangi ya kijani ndani. Mwanaume huyo amevaa shati ya rangi ya buluu hafifu na anatumia kidole chake kuelekeza kwenye fomyula hizo; akionyesha kama anafundisha au kueleza dhana fulani.

Wawili mvulana na msichana wakiwa wamekaa kwenye dawati ndani ya darasa au chumba cha kusomea, wote wanaonekana wakiangalia kifaa cheupe cha kielekroniki labda kompyuta kipaa ambacho mvulana anakishika. Msichana ambaye yuko upande wa kushoto wa picha amevaa shati la rangi nyeusi na nyeupe.

Kundi la vijana wakifanya kazi au kusoma kwa kutumia kompyuta ndogo .Katika mazingira kuna ofisi ya kisasa ,maktaba au nafasi ya kufanyia kazi kwa pamoja. Katikati na mbele kuna kijana wa kiume mwenye asili ya kihindi.

Michoro wa kidijitali ambao una mafunzo ya mtandaoni na vipengela vyake vinavyohusiana. Katikati kuna mkono wa mtu, inaonekana kuwa mwanamume aliyevaa suti, ukiashiria au kuguza kipengela chenye umbo la hexagon .

Mwalimu na wanafunzi wake darasani wakitumia kompyuta ndogo. Kuna mwanaume mwingine ambaye ni mwalimu amevaa shati nyeupe na tai ya buluu ameketi karibu na wanafunzi watatu wa shule ya msingi. Mmoja wa wanafunzi msichana mdogo aliyevaa sare ya shule ya buluu na nyeupe amekaa upande wa kushoto.

Watoto wanne wakiwa wameketi kwenye meza, kila mmoja akiwa amevaa barakoa na anatumia kifaa cha kielektroniki kama vile kompyuta kibao wakiwa wamejikita kwenye vifaa vyao. Mazingira yao yakiwa ya darasa au kituo cha kujifunzia.

Mtu anayetazama kompyuta mpakato akihudhuria mkutano wa video au darasa la mtandao. Mtu ambaye ako kwenye skrini ya komputa ni mwanaume mchanga mwenye ndevu fupi zilizonyolewa vizuri na anatabasamu. Amevalia shati la rangi ya buluu iliyokolea na anazungumza au kuelezea kitu.

Dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu ya mbali. Kuna mandhari ya rangi nyeupe, iliyopangwa kwa rangi ndogo za duara na nyota. Katikati ya picha kuna skrini kubwa ya kompyuta, inayoonyesha mwanamke mwalimu akifundisha.

Wasichana wawili wachanga wakiwa darasani. Wote wamevalia hijabu. Msichana aliye upande wa kushoto amevalia hijabu ya buluu na anamwelezea kitu mwenzake mwenye kifaa cha kielektroniki, labda kompyuta kibao. Msichana aliye upande wa kulia amevaa hijabu ya kijani yenye maua meupe na njano.

Kundi la wanaume, wakiwa katika ukumbi wa mazoezi, katikati kuna mwanaume, aliyevaa fulana ya blue , na kaptura nyeusi, akifanya mazoezi ya kunyenyua uzito, kwa kutumia chuma kirefu chenye uzito pande zote mbili, anaonekana akizingatia sana zoezi hilo.

Eneo la kuogelea lililo wazi. Bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya blue , safi, na tulivu. Pembeni mwa bwawa, kuna viti vingi vya kulalia, venye rangi ya chungwa vilivyopangwa vizuri, vikiwa tayari kwa watu kupumzika, baada ya kuogelea au kufurahia jua.

Chumba cha mabweni au hosteli chenye vitanda vya ghorofa na vijana watatu wakiwa ndani. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa pande mbili za chumba. Kila kitanda kina godoro la rangi ya bluu na fremu ya chuma nyeusi na mbao za rangi ya machungwa. Mvulana mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu upande wa kushoto akiwa ameelekeza uso wake kwa mvulana mwengine.

Jengo ambalo ni la kibiashara au ofisi fulani. Kuna ngazi kadhaa za kupanda kabla ya kufikia eneo la kuhudhuria. Juu ya ngazi kuna paa refu la rangi ya bluu nyepesi au kijani kibichi inayoolekea mbele likitoa kivuli.

Mchezo wa mpira wa miguu ukiendelea kwenye uwanja wa udongo. Kuna wachezaji kadhaa wanaonekana wamevalia jezi zenye rangi tofauti. Mchezaji mmoja aliye valia jezi ya rangi nyekundu na kaptura ya kijani

Ukumbi mkubwa uliojaa watu wengi, wao wakiwa wanafunzi wakishiriki katika mikutano hotuba au somo. Ukumbi una viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu na ngazi, ukielekea jukwaa au mbele ambapo kuna spika au mhadhiri. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye viti huku baadhi yao wakiwa wamevaa sare za rangi ya zambarau na nyeupe.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au chumba cha mihadhara lililopangwa kwa ajili ya idadi kubwa ya watu. Kuna mistari mingi ya viti vya rangi ya kijivu na bluu zilizopangwa kwa usawa katika safu na sehemu tofauti, zikielekea kwenye jukwaa au mbele ya ukumbi.

Ndani ya maktaba au jengo lenye vitabu vingi labda chuo kikua au maktaba ya umma. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu vilivyopangwa kwa safu. Rafu hizi zinaonekana kuwa za chuma na zina rangi ya kijivu au kijani hafifu.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vilivyotegenezwa kwa mbao vinavyofanana na vile vinavyopatikana katika hosteli au mabweni. Kuna kitanda viwili vya ghorofa vinavyoonekana wazi. Kimoja upande wa kushoto na kingine upande wa kulia.

Chumba chenye vitanda viwili. Kila kitanda kina shuka la kijani kibichi na kuna neti nyeupe ya bluu, iliyoning'inia juu ya kila kitanda. Dari ya chumba ina muundo wa matuta na kuna taa ndefu.

Chumba kidogo cha kulala kinacoweza kuwa sehemu ya hosteli, nyumba ya wageni au chumba cha kulala cha mwanafunzi ambacho kinaweza kupatikana katika jijini. Kuna kitanda cha ghorofa chenye fremu ya chuma. Kitanda cha chuo kimefunikwa na shuka za rangi ya buluu na nyeupe, zina muundo na kuna mto mweupe.

Chumba kidogo cha kisaa na kilicho pangwa vizuri. Kinachofanana na chumba cha kulala cha mwanafunzi au chumba kidogo cha studio. Upande wa kushoto kuna kitanda kimoja chenye shuka nyeupe na michoro mieusi. Juu ya kitanda kuuna rafu ya vitabu iliyojengwa ndani ya fremu ya kitanda.

Maktaba yenye vitabu vingi na eneo la kusoma. Kuna rafu nyingi ndefu zilizojaa vitabu vikienea kote kwenye chumba. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu vikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho.

Chumba cha kulala chenye mwonekano rahisi, kwa sehemu ya hosteli au makazi ya wanafunzi .Kitanda kimoja kimefanywa vizuri na kufunikwa na shuka ya rangi ya buluu yenye miraba miraba .Mto mmoja mweupe unaonekana juu ya kitanda,

Chumba kitupu kisichokua na samani nyingi. Sakafu imefunikwa na vigae vyeupe vyenye mistari ya miraba, ambavyo nyumba ni safi na vimetunzwa vizuri. Kuta zimepakwa rangi nyeupe au rangi nyepesi.

Ndani ya chumba labda sebule au chumba cha kulala ambacho kina muhundo wa kisasa na safi ,sakafu imetegenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia iliyokolea zinazongaa. Kuta zimepakwa rangi ya kahawia nyekundu isiyokolea.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukichezwa ndani ya ukumbi. Wachezaji kadhaa ambao wakishiriki kikamilifu katika mchezo. Uwanja wa mpira wa kikapu una sakafu nyekundu na mistari ya rangi ya buluu na nyeupe iliyowekwa mipaka ya eneo la kucheza. Wachezaji wamevalia jezi zenye rangi tofauti; baadhi wamevalia buluu na nyekundu na wengine wamevalia rangi ya chungwa na nyeusi.

Chumba kidogo ambacho ni cha kisasa na kilichopangwa vizuri; labda chumba cha kulala cha mwanafunzi au nafasi ndogo ya kuishi. Katikati kuna dawati jeupe la kazi na kiti chepesi cha rangi ya pekee. Juu ya dawati kuna taa uya mezani na vitu vingine vidogo vilivyo pangwa vizuri

Ndani ya maktaba kubwa yenye safu ndefu za rangi zilizo jaa vitabu. Rafu nyingi ya vitabu zimepangwa kwa usawa zikiwa zimejaa vitabu vya aina mbalimbali vikiashiria mkusanyiko mkubwa wa maarifa. Rangi za vitabu zinazotofautiana zikionyesha vitabu vya zamani na vipya.

Kundi la vijana labda wachezaji wa soka au wanafunzi wa mchezo wakiwa wameketi chini kwenye uwanja wa nyasi bandia na kumsingizia mkufunzi. Vijana kadhaa wameketi chini wakiwa wamevalia fulana za rangi ya kijivu.

Chumba kikubwa cha kompyuta. Chumba hicho kina meza ndefu zilizo pangwa kwa mistari na kila meza ina kompyuta kamili. Kuna viti vingi vieusi vilivyo pangwa mbele ya kila kompyuta. Ukuta wa pembeni una rangi ya bluu hafifu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vya chuma vya rangi ya buluu. Kila kitanda kina godoro cheupe na baadhi ya matandiko. Kwenye vitanda hivyo kuna watu wawili au watu watatu wamelala au kupumzika.

Rundo la vitabu vilivyopangwa kwenye rafu ndefu nyeupe, rafu hizo zenye sehemu nyingi na kila sehemu imejaa vitabu vikubwa na rangi tofauti. Baadhi ya vitabu vimepangwa wima na vingi vimelala. Upande wa kulia wa picha kuna rundo kubwa la vitabu vingi vilivyowekwa juu ya meza.

Jengo la ghorofa mbili ambalo ni shule au kituo cha kutendea wateja likiwa na kuta za mawe na paa la vigae vya rangi ya kahawia. Mbele ya jengo kuna uwanja wa michezo wenye vifaa kadhaa. Katika sehemu ya mbele kuna jumba ndogo ya kuchezea yenye rangi ya kijani kibichi.

Darasa au ukumbi mdogo wa mihadhara ambapo kundi la wanafunzi wanahudhuria somo au uwasiliaji. Wanafunzi wengi wameketi kwenye viti vya buluu, wengi wao wakiwa wamevalia sare nyeusi au nguo za rangi nyeusi, wakimtazama mwalimu wao mzungumzaji.

Wanafunzi watatu wa kike wakiwa wamevalia sare za shule zenye sweta za rangi ya maroon na sketi za miraba nyeusi na nyeupe. Wameketi kwenye madawati ya kompyuta na wanatumia kompyuta. Wanafunzi hawa wameketi kwa mpangilio mmoja nyuma ya mwingine.

Kitanda cha ghorofa cha mbao kina vitanda viwili kimoja juu na kingine chini. Kitanda cha chini kuna godoro lenye shuka la maua ya rangi ya njano na zambarau na mto mmoja wa pinki na mwengine wa miraba

Ambaye akiwa katika shughuli ya kuogelea ndani ya bawa la kuogelea amevalia kofia ya kuogelea ya rangi ya bluu, nyeusi na miwani ya kuogelea ya bluu akiashiria kuwa ana fanya mazoezi ya kuogelea. Uso wake uko makini na mdomo wake ume funguka kidogo.

Chumba chenye vitanda viwili labda chumba cha wageni au cha bweni, kuna vitanda viwili vilivyopishana ambavyo vimetengenezwa kwa mbao na rangi ya kahawia. Kila kitanda kimefunikwa kwa chandarua cheupe kinachoning'inia kutoka juu.

Chumba kikubwa ambacho ni bweni la shule au hosteli, ambacho kina vitanda vingi vya ghorofa, vilizopangwa kwa safu. Vitanda hivi vina fremu nyeusi za chuma. Kila kitanda kina godoro na mablanketi yaliyokunjwa vizuri. Baadhi yakiwa na rangi nyekundu na nyeupe.

Chumba cha kulala kilichopangwa kwa ajili ya watu wawili, labda chumba cha watoto au cha wanafunzi. Kuna vitanda viwili vya mbao .Kati ya vitanda kuna kabati kubwa la mbao ya rangi ya kahawia nyepesi yenye milango miwili ya juu na miwili ya chini.

Darasa la shule, au chuo ambapo mwalimu, au mwathini anafundisha wanafunzi, kwenye upande wa kulia kuna ubao mweupe mkubwa, na mwanaume amesimama mbele yake akitumia kidole chake, au kijiti kuelekeza kwenye maandishi, na michoro.

Ukumbi wa michezo au ukumbi wa maonyesho ukiwa mtupu, ambao unaonekana kama ukumbi mkubwa wenye viti vingi vilizopangwa kwa stafu. Mbele ya ukumbi kuna jukwaa kubwa la mbao lililo wazi na tayari kwa ajili ya maonyesho.

Lango la kuingilia kwenye hosteli au makazi ambalo linaashiria huduma za malazi zinazopatikana Kitengela na miji mengine nchini Kenya. Lango hili ni kubwa la chuma na lina rangi nyeusi kuwa mahali hapa ni hosteli mpya na ya kisasa inayohudumia wanawake pekee. Lango yenyewe lina muundo wa gridi au miraba iliyounganishwa.

Chumba cha sayansi kilicho na meza ndefu za kazi zenye vifaa mbalimbali vya maabara. Kuna sinki na mifumo wa mabomba kwenye kila meza. Mwishowe kama chupa za majaribio, mirija na darubini zimepangwa kwenye meza. Pia kuna visungumiza moto vyekundu.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa labda katika hosteli au nyuumba ya wageni. Kuna vitanda vitatu vya ghorofa vilivyotegenezwa kwa mbao vinavyotoa nafasi ya kulala kwa watu sita. Magodoro meupe yanaonekana kwenye vitanda hivyo. Kuna dirisha kubwa lililo na mapazia ya rangi ya kahawia ikiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri kikiwa kwenye sehemu ya juu ya makazi ya kisasa. Kuta zimepakwa rangi nyeupe zikitoa muonekano safi na angavu. Katikati ya chumba kuna kitanda kikubwa kilichotandikwa shuka nyeupe na blanketi la rangi ya dhahabu hafifu.

Wachezaji wawili wa mchezo wa magongo, labda wakiwa katikati ya mchezo mkali. Mchezaji aliye upande wa kulia, amevaa vifaa kamili vya goalkeeper na magongo, vikiwemo kofia ngumu nyeusi, glavu kubwa za rangi ya chungwa, na pedi kubwa za miguu za rangi ya chungwa.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Upande wa kushoto kuna kitanda chenye shuka nyekundu na kijivu na upande wa kulia kuna kitanda kingine chenye shuka ya rangi ya zambarau na nyeupe. Kati ya vitanda hivi viwili kuna meza ndogo ya kusomea au kufanyia kazi yenye viti viwili na kompyuta mpakato juu yake.

Darasa la kompyuta lenye kompyuta nyingi zilipangwa kwenye meza za mbao. Kompyuta zimepangwa kwenye safu mbili ndefu zikielekeana. Kila kompyuta ina skrini yake, kobodi na kipanya. Skrini nyingi za kompyuta ziko na picha na midhaluluma sawa yenye wahusika wa cartoon .

Ndani ya kanisa ambalo lina viti vya waumini, liko katikati ya ukuta wa nyuma likiwa na msalaba mkubwa wenye sanamu ya Yesu iliyoning'inia juu yake. Chini ya msalaba, kuna maandishi fulani yasiyosomeka vizuri. Eneo la irtha limepangwa kwa mimea ya kijani.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika chumba cha kusomea. Ukuta wa chumba una rangi nyeupe au kahawia iliyokoza na kuna madirisha makubwa yaliyoachwa wazi yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Kituo cha mafunzo ambapo wanafunzi kadhaa wemekaa kwenye meza defu za mbao zenye kompyuta. Mwalimu mmoja mwanaume mwenye ngozi nyeusi na nywele fupi amesimama karibu na mwanafunzi wa kike aliyevaa hijabu ya rangi ya blue na shati la blue akimsaidia au kumfudisha kitu kwenye kompyuta yake.

Kundi la wavulana wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wenye nyasi, ambao wamevaa za soka zenye rangi tofauti. Kuna wachezaji wawili wa timu tofauti ambao wamekimbizana na mpira. Mmoja amevaa jezi nyeusi na mistari ya kijani kibichi akijaribu kuudhibiti mpira wa miguu ulioko mbele.

Sebule kubwa au chumba cha mapumziko chenye mtindo wa zamani, labda katika hoteli, nyumba ya kulala ya wageni au chumba la kihistoria. Sakafu limetengenezwa kwa mbao zinazong'aa zikionyesha rangi ya kahawia iliyokolea.

Chumba cha kulala chenye vitanda vitatu, ambapo ni sehemu ya hoteli, nyumba ya wageni, au hosteli. Ukuta wa chumba una rangi ya kijani kibichi iliyokoloea, inayotoa mwonekano tulivu. Kila kitanda kina godoro iliyofunikwa kwa shuka ya rangi ya kijani, na kuna blanketi na taulo iliyokunjwa vizuri juu yake.

Mwanume kijana ambaye ni mwanafunzi akichagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu, amevaa fulana nyekundu na amebeba mkoba wa rangi ya kijivu wa mikono. Yuko ndani ya maktaba au duka la vitabu, kama inavyooekana kutoka kwa rafu nyingi za vitabu zilizopangwa vizuri.

Maonyesho ya mradi wa shule, kuna meza iliyofunikwa kwa nguo nyeupe na juu yake kuna bango kubwa wa mradi wa sayansi lililofunguka lenye maandishi na picha. Wanafunzi wawili wanaonekana wamesimama mbele ya bango hilo, wakilisoma au wakishiriki katika mradi huo.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wamesimama mbele ya basi kubwa la shule lenye rangi ya njano. Hali kama hii ni ya kawaida nchini Kenya ambapo shule nyingi zina mabasi yao ya kusafirisha wanafunzi na shule nyingine Kitengela zinafanya hivyo. Wanafunzi wote wamevaa sare zinazofanana ambazo ni fulana nyeusi zenye maandishi meupe ya L na labda label au jina la shule.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa vijana, wakiwa wamekusanyika juu ya kima au mwamba mkuu, ambao ni ishara ya utalii wa ndani au safari ya kikundi. Watu hao wamekaa na kusimama kwa namna mbali mbali juu ya mwamba mkubwa.

Bango la shule lililoandikwa Thika Road Christian School, bango hilo limewekwa kwenye nguzo ndefu na juu yake kuna bendera ya Kenya ikipepea chini ya bango na kuzunguka eneo hilo kuna vichaka vidogo vya kijani vilivyopangwa vizuri.

Mtoto mwenye ulemavu wa kimwili labda ulemavu wa viungo akiwa ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu au kiti cha kusaidia kukaa sawa .Mtoto huyu ni mvulana na anatabasamu kubwa na la furaha usoni mwake akicheka waziwazi. Amevalia shati la mikono mirefu lenye milia ya buluu na nyeupe na sweta ya rangi ya buluu.

Mwanaume mwenye miwani ya jua na shati jeupe la ndani akiwa amevaa koti la kijivu lisilo na mikono. Ameketi kwenye benchi la mbao nje labda katika bustani au uwanja wa umma. Anashikilia simu, chaja nyeupe karibu na mdomo wake.

Mtoto mvulana akiwa amekaa kwenye meza na mwanamke mzima anayeonekana kuwa mwalimu au mtaalamu wa matibabu. Mvulana huyo ana kifaa cha kusaidia kusikia sikioni mwake, akionyesha ana matatizo ya kusikia, anamtazama mwanamke huyu wake akitabasamu na anaonekana kuwa makini na mwingiliano.

Mwanamke mweusi ambaye ni mwalimu au msaidizi akimfundisha mvulana mdogo mwenye ulemavu wa kimwili ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanatazama skrini ya kompyuta iliyowekwa juu ya dawati jeupe.

Wanaume wawili wakiwa wamevaa sare za rangi ya buluu labda katika mazingira ya kiwanda. Mwanaume wa kushoto ana ngozi nyeusi anaonekana kuwa mzee kidogo. Anashika kifaa cha Kielektroniki labda kompyuta kibao au simu mahiri anaonekana kinaonyesha mwanaume mwingine.

Wanawake wawili, labda mama na binti, wakizungumza kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke mzima amevaa fulana ya zambarau na anatabasamu, huku akifanya ishara za mikono yake. Msichana mdogo ameva fulana ya blue , naye anafanya ishara kwa mikono yake na kumtazama mwanamke mzima.

Kikundi cha wanafunzi wenye mahitaji maalum, wakiwa na mwalimu wao. Kuna mwalimu mwanamke mwenye tishati ya njano wakimwangalia na kutazama kijana mmoja aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Upande wa kushoto, kijana huyo anaonekana anatabasamu na ana penseli mkononi akiandika au kuchora.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu akicheka kwa furaha uku akishika kichwa chake. Amevalia fulana ya milia ya blue na nyeupe. Karibu naye kuna mwanamke labda mlezi au mwalimu akitabasamu na kucheza naye. Mwanamke huyo ameshika kifaa cha kuchezea cha kuelimisha chenye waya zilizopinda na silanga za rangi mbalimbali.

Mwanamke na mtoto mdogo akiwa amekaa kwenye meza ya kijani, mwanamke amevaa shati la buluu anatabasamu huku akimwangalia mtoto ,mtoto mdogo ambaye ana ulemavu amevaa shati la miraba ya buluu na nyeupe na anatazama moja kwa moja kwenye kamera.

Mikono ya mtoto ikicheza na vyombo vidogo vya rangi mbali mbali vilivyojaa, kiti kinachofanana na udongo wa kuchezea, au rangi. Kuna vyombo kadhaa vya plastiki ,vyenye vifuniko vya rangi tofauti, kama vile nyekundu ,njano, kijani na blue .

Darasa la shule ambapo wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati wakijifunza. Mbele kabisa kuna mvulana mmoja aliyevalia miwani na shati la kijivu ambaye anatumia mashine ya kuandikia ya rangi ya buluu.

Msichana mdogo labda ana umri wa shule ya msingi, ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha kawaida. Amevaa fulana ya pinki na suruali ya jinzi ya buluu iliyokunjwa chini, na ana viatu vya wazi. Anashika kitabu chenye jarida la pinki na anasoma kwa makini.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi kwenye meza ya mbao na anasoma kitabu cha nukta. Mwanaume huyu ana nywele fupi, ndevu ndogo na amevaa shati la kijani hafifu juu ya fulana nyeupe. Amevaa vifaa vya sauti vidogo vyeupe masikioni, vinavyoashiria labda anasikiza sauti fulani wakati akisoma.

Mtu pengine mtoto au kijana akiwa ameketi mbele ya kitabu kikubwa kilicho wazi katika maktaba au chumba chenye vitabu vingi .Mtu huyo amevaa fulana ya rangi ya kijani bluu isiyokolea na mikono yake imewekwa juu ya kurasa za vitabu.

Mtoto mdogo labda msichana akiwa amevaa vipokeo sauti vya maskioni mieusi. Mtoto ana nywele za rangi ya dhahabu zilizochanganyika na anaonekana kuwa na umri wa miaka tano na nane. Ana macho makubwa ya kijani kibichi.

Kundi la vijana wanaume na wanawake wakiwa wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa mtindo wa ngazi au matuta ndani ya chumba kama ukumbi wa mihadarati au nafasi ya kujifunzia ya kisasa. Vijana hawa ambao ni wanafunzi au washiriki wa semina fulani na wengi wao wanaonekana kusikiliza kwa makini.

Mwanamke na msichana mdogo wakiwa wamekaa kwenye meza ndogo nyekundu labda katika mazingira ya shule au kituo cha kujifunzia. Mwanamke amevaa shati jeupe na anashikilia kadi yenye picha ya kuku akionekana akimfundisha msichana huyo. Msichana huyu amekaa mbele yake na kumtazama mwanamke huyo kwa makini.

Mwanamke akimsaidia mvulana mdogo kutembea kwa kutumia matembezi maalum. Mazingira ambayo ni ndani ya nyumba au chumba chenye nafasi kubwa kinacho weza kuwa nyumbani, kituo cha matibabu ya viungo au shuleni maalum ambayo yote yanaweza kupatikana.

Wanawake wawili mkufunzi na mwanafunzi wakiwa kwenye mazingira ambayo ni darasani au chumba cha kujifunzia. Mwanamke wa nyuma ana nywele ndefu nyeusi anatabasamu kuelekea kamera amevaa nguo za rangi nyepesi .Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu amevaa miwani ya macho.

Msichana mdogo mwenye tabasamu ambaye ni kama ana miaka ya shule wa chekechea au umri mdogo wa shule ya msingi amevalia kidevu chake cha furaha na anaonyesha kiganjo chake cha mkono wa kushoto kilicho na rangi mbalimbali.

Wanamke wawili wakifanya kazi kwa umakini kwenye kompyuta ndogo, wakiwa katika mazingira ya ndani. Mwanamke aliye mbele upande wa kulia ana nywele ndefu za kahawia na amevaa koti ya rangi ya zambarau juu ya shati lenye mistari meusi na nyeupe.

Msichna mdogo mwenye miwani ya zambarau akicheza na kifaa cha kujifunzia kinachofanana na shanga zilizopinda kwenye waya. Msichana huyo ana nywele za dhahabu zilizofungwa kwa mitindo miwili na ana pin za nywele za rangi ya waridi.

Maanafunzi akiwa darasani akionekana kutoka nyuma. Mwanafunzi huyo anakifaa cha kusaidia kuskia kilichounganishwa nyuma ya sikio lake. Kifaa hicho kinaonekana wazi kikiwa na sehemu ya nje inayoonekana nyuma ya sikio na waya mdogo unaoelekea kwenye sehemu nyingine.

Mwanamke na msichana mdogo ambaye ana ulemavu wakiwa wamekaa pamoja mbele ya kompyuta ndogo wote wawili wana tabasamu na kuwa na furaha kwa kuwa ambacho wanachokiona au kufanya kwenye kompyuta , mwanamke amevalia sweta nyeupe na ana nywele fupi.

Msichana mdogo ambaye ana ulemavu ameketi kwenye kiti cha manjano na akishika ubao wa rangi ya buluu wenye herufi za alfabeti. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunzia au kituo cha kutoa elimu maalumu, ambacho kinaweza kupatikana katika maeneo huku jijini.

Mvulana mdogo ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu ambacho kinampa msaada wa kutosha kwa kichwa na mgongo ambaye ana umri wa shule ya msingi. Mvulana amevaa shati jeupe na fulana isiyo na mikono yenye ruwaza za rangi ya buluu.

Shughuli ya sanaa au uchongaji inayohusiana na watu mbalimbali wakiwemo watoto na watu wakubwa ndani ya ukumbi aua chumba la sanaa. Kuna toto mdogo mwenye rangi ya nyeusi akiwa amesimama mbele ya kazi kubwa ya sanaa inayofanana uchoraji wa rangi nyingi zilizochanganyika.

Mtoto mvulana akitabasamu kwa furaha, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na mchezo wa kuchezea wa shanga zenye rangi mbalimbali na nyaya zilizopinda. Mvulana huyo ana umri wa shule ya msingi. Ana nywele fupi nyeusi na anatazama upande wa kushoto.

Watu wawili, mmoja akiwa mwanamke na mwengine mwanaume, wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ndani ya chumba ambacho ni maktaba au ofisi yenye vitabu vingi. Mwanamke yuko upande wa kushoto, amevaa koti jeusi na fulana yenye milia meupe na mieusi.

Watoto wawili wa kiume wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya blue wameketi kwenye dawati la zamani lenye rangi ya blue iliyokolea na michirizi ya rangi nyeupe wakiwa darasani au kwenye chumba cha kusomea.

Mwanamke mwenye nywele ndefu nyeusi na sikio ya kushoto likiwa na kifaa kidogo cha masikioni akiwa amevaa koti ya rangi ya kahawia ameelekea upande wa kulia na anatumia simu yake ya mkononi yenye rangi ya pinch . Uso wake unaonyesha umakini.

Mshichana mchanga mwenye ulemavu ameketi kwenye meza akitabasamu amevalia shati la buluu na kitambaa jekundu shingoni na anamiwani yenye fremu nyeusi nywele zake ndefu zimefungwa nyuma kando yake kuna meza ,kuna vifaa vya sanaa na ufundi.

Mwanamke mzima ambaye ni mlezi au mama wa akishirikiana na mtoto mdogo ambaye ana ulemavu. Wote wamejikita kwenye mchezo wa kujifunza. Mwanamke ana nywele nyeusi fupi na amevaa tishati ya rangi isiyo kali.

Watu wawili wakifanya shughuli ya kisanii labda katika kituo cha sanaa, shule maalum au seminar ya matibabu ya sanaa ambayo inaweza kupatikana katika maeneo kama Kitengela, yanayojali elimu na ustawi. Kuna turubai nyeupe iliyowekwa kwenye fremu na juu yake kuna mchoro wa upande vya viumbe.

Mwalimu mwanamke akifundisha watoto darasani akitumia mikono yake kuonyesha namba au idhana fulani. Mwalimu mwenye ngozi nyeusi amevaa rinda la rangi ya machungwa lenye maua meupe na leso ndefu shingoni. Mkono wake wa kulia umenyooka na vidole vitatu, kidole cha istaada vimeinuliwa vikishiaria namba tatu.

Mvulana mdogo mwenye ulemavu akiwa ameketi mbele ya piano, ambaye anafurahia kucheza au kujifunza. Anatabasamu kubwa usoni na amevaa fulana nyeupe ndani ya fulana nyekundu isiyo na mikono. Mikono yake iko juu ya funguo za piano ikionyesha anacheza.

Kijana mdogo ambaye ana ulemavu akiwa amekaa kwenye meza, na kufanya kazi ya shule au kuandika, amevaa fulana ya rangi ya chungwa na anashika kalamu ya kijani, huku akitazama chini kwenye kitabu au karatasi. Anaonekana akitabasamu sana na kufurahia kila anachofanya.

Mwanaume labda mzazi ameketi chini sakafuni na watoto watatu wadogo. Wanaonekana kuwa na umri tofauti. Anashikilia kitabu kikubwa cha picha na anaonekana akiwasomea au akiwaonyesha picha.

Darasa la shule ambapo mwalimu na mwanafunzi wanashirikiana kwa kutumia lugha ya ishara. Upande wa chini kidogo kuna mikono ya walimu ikifanya ishara ikionyesha kuwa anatumia lugha ya ishara kuwaambia. Mbele kidogo na kulia kuna msichana mdogo ameketi kwenye dawati amevaa barakoa ya rangi ya buluu.

Kundi la watoto wanne, wakifurahia somo la kuogelea wakiwa na mwalimu wao. Wote wako ndani ya bwawa la kuogelea. Katikati ya picha, yuko mwalimu mwanaume akitabasamu, amevaa fulana ya kuogelea ya buluu na nyeupe. Ameinua mbao mbili za kuelea za rangi ya buluu juu ya kichwa chake.